Mwalimu wa kike ako kwenye darasa na lina wanafunzi wengi waliovaa sare ya buluu na pinki, wana dawati nyingi, kuna mwanafunzi mmoja aliyesimama na amevalia barakoa kama mwalimu. Kando ya mwalimu kuna viti viwili.

Katika hospitali hii kuna mama mmoja aliyekaa kwenye kitanda na anaonekana kuwa ametoka kuzalisha mtoto. Amebeba mtoto wake kwa mkono huku akiwa amejifunika kwa blanketi ya manjano. Mbele yake kuna umati mkubwa wa watu. Katika umati huo, kuna mama mmoja mwenye blauzi nyeusi anayeonekana kumnong'oneza mama aliyekaa kwa kitanda.

Kuna polisi wawili waliovaa jezi za kipolisi, huku wakiangalia gari la ubomoaji, likibomoa nyumba lililo la paa nyekundu. Nyuma ya nyumba lililo bomolewa kuna ghorofa kubwa lenye dirisha mingi.

Katika ofisi hii kuna watu wawili waliovalia ovaroli nyeupe huku wakiwa wamevalia wote barakoa na glovu za buluu. Wamevaa glovu pia kwenye viatu zao. Wanaonekana wakinyuyizia maji viti, pia nyumba hilo ni nyeupe.

Katika ofisi hili kuna watu wawili. Mmoja anaonekana kuwa ni daktari na mwingine ni anayehudumiwa. Daktari huyu anaonekana kuwa amevalia barakoa na glovu nyeupe huku gauni yake ikiwa ya buluu. Anaonekana akimchunguza mhudumu kwenye meno huku mhudumu akiwa amekaa kwenye kiti. Nyuma yake kuna dirisha dogo linaloonyesha miti nje.

Wanawake wawili hawa wanaonekana kuwa wako kwenye barabara. Mmoja wao anaonekana kuwa amebeba leso na begi huku mwingine akiwa ana kipaza sauti na akiwa amevaa barakoa na shati ya pinki na leso pia. Nyuma yao kuna vyumba vya mabati.

Katika ofisi hii ya daktari wa macho, kuna daktari aliyevaa barakoa, shati nyeupe na tai. Anaonekana kutumia mashine kumhudumia mwanamke aliyevalia sweta nyeupe. Nyuma yao kuna mashine mingi. Katika ukuta wa kushoto kuna simu ya jamii ya nyeusi.

Mwanamke aliyevaa ovaroli nyeupe na sweta nyeusi amekaa kwa kiti ya buluu huku mikononi mwake akiwa ameshikilia dawa mbili nyeupe. Kuna moja lililo na maandishi madogo meusi huku nyuma yake kuna kuta nyeusi.

Daktari wawili kwenye theatre wanaonekana kumhudumia mgonjwa aliyelala kwa kitanda. Daktari mmoja ana kofia maji ya majani na mwingine ana kofia ya buluu. Daktari wote wana barakoa na mmoja ana miwani.

Katika ofisi hili, kuna watu watatu. Anaye hudumiwa daktari na msaidizi wa daktari. Anayehudumiwa anonekana kuwa amelazwa, huku akiwa anaingizwa kifaa cha kungoa meno mdomoni. Daktari anonekana kuwa amevalia barakoa ya buluu na kifaa cha kuhifadhi nywele. Anaye msaidia pia amevalia barakoa.

Chupa nyeupe lilioandikwa pill for sex liko kwenye meza ya blue . Nyuma yake kuna chupa zingine tatu. Kwenye chupa hilo limeandikwa pill for sex pia lina tarehe na kodi 478950242.

Kuna watu wa jinsia mbali mbali , wanaume kwa wakike. Wanaonekana kuwa wamepanga laini, wakiwa wamebeba karatasi nyeupe mkononi. Wengine wamevaa longi na wengine wamevaa sketi. Pia kuna vibuyu za manjano na watu wakigawa mali. Nyuma yao kuna gari lililobeba mizigo mingi nyuma yao.

Mwanamke mjamzito ameketi kwenye kochi la mbao lenye mito ya buluu. Anaonekana kuwa katika uchungu wa kujifungua. Mwingine amevalia glovu na barakoa akiwa amevaa kitenge. Amepinda kuelekea chini kana kwamba anajiandaa kumsaidia. Chumba kina mandhari ya kawaida ya nyumbani kikiwa na runinga inayowaka, drawer ya mbao na pazia jeupe linaloning'inia.

Daktari huyu, mwenye nywele nyeusi aliyevaa barakoa puani, amevaa shati ya bluu huku mkononi mwake akiwa na shindano analotumia kuvuta dawa kutoka kwa chupa. Nyuma yake, kuna watu wengi wenye jinsia mbalimbali, wanaume kwa wanawake, wako kwenye tenti la mabati.

Mwanamke mmoja anaonekana amevaa vesti ya nyeusi linaloning'inia kwa chuma, huku ameshika chuma iliyo na kromu, nyuma yake kuna mwanamume, kando yake kuna wanawake wawili, nyuma ya wanawake hao kuna picha mbili kwenye ukuta na billboard moja.

Watu wa jinsia mbalimbali walio chini ya nyumba ya mabati. Mbele yao kuna pads za kike zilizopangwa nyingi. Kando yao kuna box kadhaa. Watu hawa wanaonekana kuwa wamebeba amblifkeni moja ikisoma stop periods .

Mtoto yuko kwenye incubator. Anaonekana kuwa na bebezi kwa mikono na miguu yake. Anahudumiwa na daktari aliyevaa miwani. Daktari huyu anaonekana kuwa daktari wa kike mwenye shati lenye michoro mingi. Juu ya incubator ni faili ya pink . Kando ya daktari kuna besheni na wanaonekana wako kwenye chumba ambalo ni nyeupe.

Katika hospitali hili kuna mwanamke mwenye nywele nyeusi aliyevaa ovaroli ya bluu, amekalia kiti ya kijani, huku akiwa amebeba mtoto mchanga aliyefunikwa kwa nguo nyeupe, nyuma yake kuna vitanda vingi na waya zilizopita.

Boksi ya dawa ya rangi ya chungwa na nyeupe , yenye maandishi makubwa ya CBD PAIN CREAM , kutoka kampini ya Myaderm. Pia imeandikwa double streangth , na kuna maandishi ya kuvutia kama releave in minutes na 2400.

Daktari wa meno anamtibu mgonjwa. Daktari amevaa kanzu nyeupe na glavu jeupe na kinyago cha uso. Mgonjwa amekaa kwenye kiti cha meno na amevaa kinyago kwa uso. Daktari anamchunguza mgonjwa mdomoni akitumia vifaa vya kuchunguza meno.

Watu wawili wenye ovaroli nyeupe na mmoja wao amevaa barakoa huku akiwa amevalia glavu akinyunyizia dawa huku mgongoni amebeba jerikani ya buluu. Nyuma yake kuna meza.

Mtoto huyu mwenye kamasi puani anayeonekana kulia, amevaa shati ya njano yenye michoro nyeusi, anadungwa sindano na daktari aliyevaa glovu nyeupe huku mhudumu aliyevaa glovu nyeupe amemshika kichwani. Nyuma yao kuna tenti nyeupe.

Mtoto anadungwa sindano na daktari aliyevaa nguo ya bluu na barakoa. Mtoto huyu amebebwa na mama yake. Mama yake amevaa nguo ya nyeusi na amekaa kwenye kiti na wanaonekana wako kwenye ofisi lililo na tiles nyeupe.

Kuna mama wawili. Mmoja amevaa miwani na barakoa na amebeba kalamu mkononi. Mwingine amebeba mtoto kwenye paja lake. Kwenye meza kuna barakoa lingine na karatasi nyingi nyeupe. Wote wako kwenye tenti nyeupe na kuna kiti lililobeba begi mbili.